Mwanaume anatazama kompyuta yake mpakato, akifuatilia mada ya kibiashara, inayoonyesha grafu za mauzo. Kikombe cha kahawa, kimewekwa karibu naye, anaonekana akitafakari kwa makini.

Mtoto ameketi mezani akiwa amevalia sweta ya kijivu akitumia kompyuta yake mpakato kwa makini. Karatasi, penseli na rula na mmea mdogo wa ndani viko mezani vikiashiria mazingira ya kujifunza ya nyumbani.

Mwanaume anatabasamu akiwa amevaa vipokea sauti masikioni akijishughulisha na kuandika kwenye daftari. Kompyuta mpakato imewekwa mbele yake ikionyesha umakini wake. Anakamilisha kazi zake ndani ya treni inayopita karibu na dirisha.

Mwalimu na wanafunzi wamekusanyika karibu na komputa mpakato. Mwalimu anaonekana akifundisha au kuwaonyesha jambo muhimu. Wanafunzi wote wanaonekana makini na wanavutiwa na kile kinacho endelea kwenye skrini.

Msichana mwenye nywele za waridi na kipokesauti anajifunza kwa umakini akiwa ameketi sakafuni. Amevalia sweta kubwa na anaandika kwenye daftari, huku akitumia kompyuta mbele yake. Mazingira yanabainisha nafasi tulivu, ya kujifunzia au kufanya kazi nyumbani.

Mwanamme mwenye tabasamu usoni, ameketi mbele ya kompyuta yake mpakato akifanya kazi kwa bidii. Amevalia miwani na shati la rangi nyeusi. Mimea ya ndani imepamba meza yake, ikiongeza uzuri wa mazingira. Anaonekana kufurahia kazi yake.

Watoto wanne wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato wakijifunza, moja wao anatumia kipanya huku wengine wakitazama kwa makini wanaonekana wamevalia sare za shule.

Mwanafunzi ameshika kompyuta kibao mkononi mwake, akitumia programu ya e-learning . Maneno ya e-learning yanaonekana wazi kwenye skirini. Vifungo vitatu vya picha viwakilisha masomo, vitabu, na mafunzo.

Mwanafunzi anatumia kompyuta mpakato, mbali kwa masomo ya mtandaoni huku akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha na kuandika kwenye ubao mweusi.

Mwanafunzi anachapa kwenye kompyuta ndogo kwa bidii, mikono yake ikiwa juu ya kibodi. Kompyuta nyingine ipo nyuma, ikionesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi. Wanafunzi wanatumia teknolojia kujielimisha.

Wanafunzi watatu wanatumia kompyuta ndogo darasani mmoja anaonekana kufundisha wenzake wote wamevalia sare za shule mazingira yao yanaonyesha kujifunza kwa bidii.

Msichana mdogo ameegemea dawati akijifunza. Anaandika kwenye daftari kwa kalamu akionyesha umakini wake. Kando yake kuna kompyuta kibao iliyosimama labda anaitumia kwa masomo yake.

Mwaafunzi anatumia kompyuta mpakato kwa masomo ya mtandaoni. Mhadhiri anatabasamu kutoka kwenye skirini, akifundisha kwa bidii. Nyuma yake kuna kabati la vitabu, likionesha mazingira ya kitaaluma. Huu ni mfano mzuri wa elimu ya kidijitali.

Kijana amevaa vipokea sauti vya masikioni akisoma kwa bidii mbele ya kompyuta mpakato. Anaandika kwenye daftari lake akitumia kalamu. Mazingira yanapendekeza anajifunza akiwa nyumbani.

Msichana anatabasamu akifanya kazi na kompyuta yake mpakato. Amevalia vipokia sauti masikioni na anaandika kwenye daftari. Vitabu vimerundikana karibu naye. Inaelekea anajifunza au anafanya kazi nyumbani kwa umakini na furaha.

Kompyuta mpakato inaonyesha maktaba ya vitabu vya kidijitali kwenye skrini yake. Rafu za vitabu zimejaaa vitabu vya rangi tofauti zikionyesha upatikanaji wa maarifa mtandaoni.

Msichana mwenye nywele zilizojisokota anatazama kompyuta ya mpakato huku akiandika. Anaonekana akijifunza au kufanya kazi ya shule mtandaoni. Gitaa inaonekana kwa nyuma kuashiria labda ni nyumbani kwake.

Mwanaume mwenye nywele za dhahabu amesimama mbele ya meza akipanga vitu vyake. Nyuma yake mchoro wenye michoro ya rangi mbalimbali umepamba ukuta. Kompyuta kubwa imewekwa kwenye meza ikionyesha mazingira ya ofisi.

Mwanamke kijana anatumia kompyuta yake mpakato uku akivaa vipokea sauti masikioni. Anaandika kwenye daftari lilowekwa mbele yake akitabasamu labda akisoma au akifanya kazi nyumbani.

Vidole vimeelekezwa kwenye skrini ya kompyuta mpakato, vikionyesha umakini katika kazi. Mkono moja unashika panya, huku mwingine ukieleza kuashiria ushirikiano. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika mazingira ya kitaaluma.

Mwanamke mchanga ameketi akitumia kompyuta mpakato. Amevalia rinda jekundu lenye nakshi. Anaonekana kuzingatia kazi yake. Nyuma yake kuna mazingira ya kijijini ikionyesha mwanamke huyu anafanya kazi shambani.

Mtu anashughulika kwa makini kwenye meza ya mbao akitumia kompyuta mpakato huku simu ya mkononi ikiwa juu ya kitabu kilichofunguliwa. Daftari lililo wazi na kikombe cha kahawa vinaonesha mandhari ya kazi au kujifunza.

Wasichana wawili wameketi chini, wakijifunza pamoja. Mmoja anaonekana akimuelekeza mwenzake wakishirikiana maarifa na kujadili masomo yao. Komputa mpakato na vitabu viko karibu, vikiashiria mazingira ya kujifunza yenye, utulivu na ushirikiano.

Mwanamke anafanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo jikoni lenye muundo wa kisasa. Jiko lina vifaa safi na rafu zenye mapambo. Mwangaza wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa.

Chumba cha kulala kina kitanda kimoja na neti ya mbu kabati la mbao limesimama karibu na kitanda msululu mdogo umepambwa ukutani inaonekana ni chumba cha kawaida cha kulala.

Wanafunzi wamekaa katika safu ndefu kwenye chumba kikubwa, wakionekana kufanya mitihani au kuhudhuria somo. Wote wamejikita kwenye karatasi zao na chumba kinaonekana kuwa kimya.

Darasa tupu lenye madawati na viti vingi vimepangwa kwa safu nadhifu. Kuna ubao mweupe mbele na madirisha marefu upande mmoja yakiruhusu mwanga wa kutosha. Mlango wa samawati unaonekana upande wa kulia.

Maabara safi na iliyopangwa vizuri ina meza ndefu yenye sinki na vifaa vya majaribio. Viti kadhaa vimepangwa mbele ya meza. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia na rafu za kuhifadhia vifaa zinaonekana.

Watoto waliovaa sare wanashughulika darasani wengine wakiwa wamejilaza sakafuni huku baadhi wakiwa wamekaa mezani. Ukuta wa bati umebandikwa michoro ya kielimu na mwalimu anasimama katikati akisimamia shughuli za ujifunzaji.

Chumba cha wanafunzi kina vitanda viwili vilivyopangwa juu na chini. Dawati mbili za kujisomea zimetengenezwa kwa mbao. Kila mmoja ikiwa na kiti chake.

Mwalimu anamfundisha darasani akiandika kwenye ubao mweupe. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakifuatilia masomo kwa umakini. Chumba kinaonekana kuwa na mazingira tulivu ya kujifunzia.

Watu kadhaa wanatembelea maktaba inayohamishika. Rafu zimejaa vitabu vya aina mbali mbali, zikipangwa kwa utaratibu kando ya kuta. Baadhi ya wasomaji wanachagua vitabu, huku wengine wakivisoma kwa umakini.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vya ghorofa, kikionekana kuwa safi na tayari kutumika. Mapazia yenye mistari ya waridi yamependezesha dirisha. Televisheni imewekwa ukutani.

Chumba cha kompyuta kina meza ndefu na kompyuta zilizopangwa wa mistari. Viti vya rangi nyekundu na manjano vimepangwa mbele ya kila kompyuta. Sakafu nyekundu inatoa mwonekano wa kipekee na chumba kina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga.

Watu wengi wamekusanyika katika chumba cha mikutano. Wameketi kwenye viti vya blue , wakizunguka meza. Skirini ya projekta inaonesha mawasilisho. Hali inaashiria mkutano muhimu unaoendelea.

Maktaba ya kisasa yenye muundo wa kipekee wa miti imejengwa. Watoto wanajifunza na kusoma vitabu kwa furaha. Rafu za vitabu zimejaa vichapisho mbalimbali.

Wasichana sita wenye nguo nyekundu na nyeusi wako uwanjani. Wanaonekana wakiwa na furaha, huku wakishikilia vifaa vya kushangilia. Wengine wamevaa miwani ya jua. Inaonekana wanajiandaa kwa onyesho la kusisimua.

Nembo ya Bureri House linamwonekano wa kisasa likiwa na rangi ya krimu iliyochanganywa na vipengele vya matofali yaliyowekwa kwa ustadi. Jina lake limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya roshani ya ghorofa ya pili.

Chumba kina vitanda vya mbao, vilivyopangwa vizuri. Vitanda viwili vya ghorofa vimesimama katikati na kitanda kimoja chini upande wa mbele. Godoro zenye rangi ya samawati zinaonekana, uzuri kwenye chumba.

Wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani, wakikimbizana na mpira. Wanawake wamevalia jezi za rangi tofauti wakionyesha bidii kubwa. Mchezaji mmoja anapiga mpira akionyesha ujuzi wake. Mechi inaendelea kwa kasi.

Chumba cha mihadhara ina viti vingi vilivyopangwa kwa safu ndefu. Kila kiti kina meza ndogo ya mbao na viti vyeusi vimeundwa kwa starehe. Chumba kinaonekana kitulivu kikiwa tayari kwa wanafunzi au washiriki.

Vyumba vya kulala vina vitanda vya ghorofa vya mbao vilivyopangwa vizuri. Kila kimoja kina mashuka meupe na magodoro. Sakafu ya mbao na rangi ya ukuta wa zambarau huongeza mvuto wa utulivu na mpangilio wa chumba.

Chumba cha kulala vitanda viwili vilivyopangwa vizuri. Ukuta wa rangi ya zambarau unapendezesha nyumba, na mapazia yenye muundo yanapamba madirisha. Sakafu ya vigae inakamilisha mwonekano wa chumba chenye nafasi, na kinachofaa kupumzika.

Kiti cha samawati kina ubao mdogo wa kuandika na kimeundwa kwa ajili ya mihadhara au mikutano. Mikono yake ya mbao inakamilisha muundo wake. Sakafu ya mbao inatoa mwonekano wa kuvutia ikionyesha ubora na faraja wa kiti hiki.

Sebule imepangwa kwa mtindo wa kisasa na wa kuvutia. Kuna sofa kubwa ya kona yenye mito mingi, meza ya mviringo na zulia la rangi nyepesi juu ya sakafu ya mbao iliyong'arishwa.

Darasa safi lina meza na viti vingi vikiwa vimepangwa kwa umakini. Sakafu nyekundu inafanana na kuta nyepesi. Mwangaza wa kutosha unajaza nyumba ukiashiria utayari wa masomo.

Chumba cha madarasa kimepangwa kwa viti na meza nyingi za wanafunzi zikionyesha kuwa kiko tayari kwa masomo. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Darasa la chekechea linaonekana likiwa limepangwa vizuri na viti na meza zenye rangi mbali mbali. Rafu zimejaa vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Bodi nyeupe inaonekana ikiwa na michoro na maandishi. Mazingira yanavutia watoto wachanga.

Wanafunzi wa sayansi wanajifunza katika maabara. Wanafanya majaribio ya kielektroniki, wakishirikiana na kuongozana. Wamevaa makoti meupe, wakionesha umakini katika kazi zao.

Watu wengi wameketi kwenye viti vyekundu wakisikiliza kwa makini. Baadhi wamevaa sare za kijani na wengine za samawati. Inaonekana ni mkutano au darasa kubwa. Ukumbi umejaa kuonyesha idadi kubwa ya washiriki.

Wanawake watatu wapo chumbani. Mmoja akiwa amekaa kitandi na mwingine akiwa anatumia simu. Kabati la nguo limefunguliwa likionyesha nguo zilizomo. Chumba kinaonekana kuwa makazi ya wanafunzi au mabweni.

Wachezaji wa soka wako uwanjani wakifanya mazoezi. Wamevalia jezi mbalimbali wakionekana wako tayari kwa mchezo. Uwanja una nyasi za kijani kibichi. Mazoezi ya soka yanaendelea kwa bidii.

Mchezaji wa mpira wa kikapu amejipanga kurusha mpira. Amevalia jezi ya njano na kaptura fupi huku akivaa vazi jeusi chini. Watazamaji wanaonekana nyuma wakifuatilia mchezo kwa umakini.

Chumba kidogo kina kitanda kilichofunikwa na shuka ya miraba ya samawati. Mlango wa samawati unaonekana wazi na kuta una rangi mbili tofauti, kuna kabati la nguo pembeni. Hii inaonekana kama chumba cha kulala cha kawaida na vifaa vichache.

Chumba cha kulala kimepambwa kwa ustadi kikionyesha kitanda cha watu wawili chenye mashuka meupe na mapambo mekundu. Meza ya pembeni zina taa na ua lenye rangi angavu limewekwa mezani karibu na mlango wa bafu.

Kikundi kikubwa cha watu kimekusanyika kwenye uwanja wenye nyasi karibu na msitu. Baadhi wameketi huku wengine wamesimama, wakiwa wamevaa nguo zao za kawaida. Inaonekana kama wanafanya safari au wanajifunza kuhusu mazingira. Watu wanapumzika baada ya kutembea.

Kijana ameketi kwenye kiti cheupe, akisoma kitabu kwa umakini. Maktaba kubwa imepambwa na rafu zilizojaa vitabu vya kila aina. Mazingira yanatia moyo kujifunza na kusoma. Utulivu umetawala, ukitoa nafasi ya kuzama kwenye maarifa.

Wanafunzi wamekaa katika madawati yao, wakijiadaa kwa mtihani au darasa. Kila mmoja yuko makini kwenye dawati lake. Ukumbi unaonekana mpana na umepangwa vuzuri.

Wanafunzi wawili wamesimama mbele ya bango la mradi wa kisayansi, lililowekwa chini ya hema. Wanaonekana wakijadili au kueleza kazi yao. Mavazi yao yanaonesha kua wamevalia sare za shule.

Maabara amesimama karibu na meza iliyojaa vifaa vya kisayansi, kama microskopu, chupa za glasi zenye vimiminika vyenye rangi tofauti, na mirija ya majaribio. Mandhari ya nyuma ina ubao wenye michoro ya vifaa vya maabara.

Wanafunzi wamevalia sare za shule na wamesimama kwa heshima. Walimu na wanafunzi wananahudhuria ibada kuonyesha umuhimu wa imani na elimu katika jamii.

Mtoto anasimama akitumia kifaa cha kutembelea chenye rangi ya njano na nyeusi, ambacho kina magurudumu manne na vipini vya kushikilia kwa ajili ya uimara. Mandhari ya nyuma ina rangi ya samawati ya kupendeza, ikisisitiza mandhari ya umakini na msaada.

Mwanamke anamfundisha mtoto mdogo kuandika kwenye karatasi nyeupe. Mtoto anatumia kalamu ya rangi akifuata maelekezo. Mwanamke anaonekana kumsaidia kwa upole. Vikombe vya kalamu za rangi vinaonekana mezani vikiongeza hali ya kujifunza.

Mwalimu anamfundisha mtoto kusoma wakitumia kitabu chenye picha. Mtoto anafuatilia kwa makini akionyesha hamu ya kujifunza. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasani au mahali pa masomo.

Miguu ya mtoto imesimama juu ya blanketi iliyowekwa kwenye nyasi. Vitu vya kuchezea au vifaa vya rangi mbalimbali vimepangwa kando. Mtoto anafurahia muda wake nje, labda akicheza.

Mama na binti yake wanajifunza pamoja mezani. Binti anacheza na vifaa vya kuchezea huku mama akimwangalia kwa tabasamu na kumsaidia. Wote wanafurahia muda wao wa kujifunza na kucheza.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta yake mpakato. Ameshika kalamu na kuandika kwenye daftari akionyesha umakini mkubwa. Mazingira ya ofisi yanaonekana tulivu na yanafaa kwa kazi.

Watoto watatu wanashiriki katika mchezo wa elimu. Mmoja anaelekeza kwenye bodi huku wengine wakitazama kwa makini. Wamevaa miwani na wanaonekana wamejifunza mengi.

Mwanaume mwenye fulana ya manjano na kitambaa cha samawati shingoni, anachora kwenye turubai, huku ameketi karibu na mwanamke aliyevaa miwani. Anaonekana akitumia brashi ndogo na paleti ya rangi mikononi.

Mwanaume mchanga asiyeona anasoma kitabu cha braili akitumia vidole vyake kuhisi herufi ,anaonekana kuzingatia sana huku akivaa vipokea sauti masikioni.

Mwalimu anafundisha wanafunzi wake darasani, akitumia kielezo cha miundo. Mwanafunzi mmoja amenyoosha mkono wake kujibu swali. Mwalimu ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akionesha ujumuishaji katika elimu.

Mwalimu anatabasamu akiwa na wanafunzi wawili, wote wakiwa na vifaa vya kusaidia kusikia. Wanashikilia kalamu na kuonyesha furaha. Ramani inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya kujifunza. Hii inaashiria elimu jumuishi na msaada kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Mtoto mdogo mwenye miwani anacheza na vizuizi vya rangi. Anaonyesha furaha kubwa na tabasamu pana. Mikono yake miwili imeinuliwa juu. Michezo hii huongeza ubunifu na ujuzi wa mtoto.

Msichana mwenye ulemavu wa Downs Syndrome anacheza na vifaa vya elimu mezani akionekana kufurahia, mama yake au mlezi ameketi nyuma yake viti vya magurudumu vinaonekana karibu. Hali ya kujifunza na kucheza inaendelea vizuri.

Mtoto mdogo ameketi mezani akichora kwa umakini akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Anaonekana akizingatia kazi yake. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine darasani.

Watoto wawili wanatabasamu wakichungulia dirishani. Mmoja ana ngozi nyeusi na mwingine ana ualbino. Wote wanaonekana wenye furaha, na wanacheka, wakionesha umoja.

Mwalimu anaongea na wanafunzi darasani. Wanafunzi wamevaa vifaa vya sauti. Wanasikiliza maelekezo ya mwalimu kwa makini. Somo linaendelea vizuri katika mazingira ya kujifunza.

Mtoto anaweka vipande vya rangi mbalimbali kwenye meza nyeupe, akionekana kujifunza. Mtu mzima yupo karibu akimsaidia. Nyuma yao kuna saa ya rangi nyingi na bango la rotuba kwenye ukuta.

Wataalamu wawili wameketi mezani wakifanya kazi. Mwanamke amevaa miwani na tabasamu usoni. Rafu ya vitabu imejaa nyuma yao. Mazingira yanawakilisha mahali pa kazi au maktaba.

Wanawake wawili wanashiriki furaha kubwa ndani ya bwawa la kuogelea. Mmoja ana kofia ya samawati, mwingine nyeupe. Wanafurahia maji na kila mmoja anatabasamu sana. Hali ya furaha na ushirikiano unaonekana.

Mwanaume mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu ,akishika simu na kitabu, ana miwani ya macho na amevaa shati la kijivu. Nyuma yake Kuna sofa na mimea.

Mtoto mwenye kifaa cha kusaidia kusikia masikioni. Anakaa darasani akitazama mwalimu. Kifaa hicho kinampa uwezo wa kusikia vizuri na kushiriki masomo. Mwalimu anaonekana akifundisha mbele.

Wanafunzi wawili wameketi mezani wakishirikiana katika kazi kwa kutumia kompyuta mpakato. Mmoja wao amevalia vipokea sauti huku daftari na kalamu vikiwa pembeni ishara ya mazingira ya kujifunza.

Mwanamke na msichana wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mikono yao inafanya ishara mbalimbali kuonyesha mazungumzo yanayoendelea. Msichana anaonekana makini na anafurahia kujifunza. Mawasiliano yasiyo ya maneno yanaendelea vizuri.

Watu watatu wako maktabani wakisoma au kufanya kazi. Kila mmoja ameketi kwenye meza yake na nyuma yao kuna rafu kubwa za vitabu. Wanaonekana kuzingatia masomo yao.

Msichana mdogo mwenye mguu bandia anacheza na mwalimu wake wakijenga minara kwa kutumia vitalu vya mbao. Utulivu na umakini unaonekana usoni mwao. Msichana anaonekana kufurahia mchezo huo. Elimu ya mapema na ufundishaji unaonekana.